Duka la pembejeo za kilimo lenye mifuko mikubwa ya mbolea ya "ramila". Watu wawili wakiwa kazini, mmoja ameketi mezani akishika kifurushi cha kijani na mwingine amesimama wakizungumza.

kifurushi cha dawa ya minyoo kwa mbwa kikionyesha mchanganyiko wa dawa mbalimbali, dawa hii ina wigo mpana hutumika kutibu aina mbalimbali za minyoo kwa mbwa ikiwa ni sehemu muhimu ya huduma za afya ya mifugo.

Krimu ya kukinga makucha utunzaji wa mbwa na paka, krimu hii hulinda dhidi ya ukavu, mipasuko na hali mbaya ya hewa hasa wakati wa baridi au joto kali, ufungaji wake ni wa rangi nyekundu na samawati.

Banda la maonyesho katika kumbi ya biashara ya kampuni ya kemikali ya "Tigwa" ikiwa na mabango, bidhaa na vipeperushi vinazoonyesha suluhisho mbalimbali za kilimo, dawa za asili dhidi ya wadudu, fangasi na minyoo zinaonyeshwa kwa uwazi.

Dawa ya sindano kwa mifugo inayopewa kwa mifugo kama ng'ombe na kondoo ikiwa na mkusanyiko wa miligramu kumi kwa mililita moja, dawa hii hutumika kutibu na kuzuia minyoo ya ndani na vimelea wa nje kama kupe na chawa.

Boksi la dawa ya mifugo inayotumika kwa ng’ombe, dawa hii ni suluhisho la kupaka lenye mchanganyiko kwa ajili ya kutibu minyoo ya aina mbalimbali, viroboto, chawa na wadudu wa nje.

Wawakilishi wawili wa kampuni ya Osho wameketi kwenye banda la maonyesho lililopambwa kwa nembo ya kampuni na kauli mbiu, "Tunakuwa pamoja nawe." Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu, zikiwemo kemikali za kilimo, bidhaa za afya za wanyama, viwandani na afya ya jamii.

Vifungashio viwili vya dawa ya mifugo, kifungashio cha kwanza ni kopo jeupe la plastiki na kifungashio cha pili ni pakiti ya rangi ya zambarau, vyote hivyo vina picha ya kuku na maandishi yanayoeleza kuwa ni dawa ya unga yenye mchanganyiko wa antibaiotiki ya kunywa.

Mfanyabiashara amepanga kwa ustadi mifuko ya mbolea na pakiti za mbegu kwenye kaunta, kila moja ikiwa na chapa na maelezo tofautitofauti rafu za nyuma zimejaa bidhaa zaidi kutoka mbolea za majimaji hadi dawa za mimea mbalimbali.

Meza ya mbao imepambwa na vyombo na chupa mbalimbali za kemikali zinazotumika kwa kilimo. Kila chupa ina lebo yenye maandishi ya picha zikionyesha aina tofautitofauti za bidhaa. Pembeni kuna chupa mbili za bidhaa safi.

Dawa ya ''frimesin'' iliyotayarishwa kwa ajili ya matumizi ya wanyama inawekwa moja kwa moja juu ya ngozi ya mnyama. Bidhaa hii inaonyeshwa kuwa na ufanisi kwa wanyama kama; ng'ombe, farasi, mbuzi na mbwa.

Ghala kubwa lililojaa magunia meupe yaliyopangwa kwa safu, kila gunia limeandika "CAN" ikiwa na uzito wa kilo hamsini, hii ni mbolea ya viwandani inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuchochea ukuaji wa mimea.

Chupa ya dawa ya usafi iitwayo cooper side yenye ujazo walita moja maelezo kwenye lebo yanaonyesha kuwa ni dawa ya kuua vijidudu na kusafisha vifaa na mazingira hasa katika sekta ya mifugo au kilimo.

Pakiti ya bidhaa lishe kwa kuku kutoka kampuni ya ''osha'' imeundwa kwa rangi ya samawati na kijani, na ina picha ya vifaranga na kuku wakubwa dawa hiyo inasaidia kupunguza msongo kwa kuku.

Rafu za duka zimepangwa kwa daw na virutubisho vya mifugo kuna chupa, masanduku na pakiti za rangi tofauti zenye majina mbalimbali za dawa bidhaa hizo hutumika kwa matibabu kama kuku na mbuzi.

Pakiti ya dawa yenye wigo mpana yenye vitamini muhimu kwa vifaranga, inasaidia kudhibiti na kutibu magonjwa maalumu wakati wa ukuaji.

Kifurushi cha dawa Maalum kwa ajili ya Matibabu ya Mfugo. Dawa hii inatumika kuzuia na kutibu ugonjwa kwa kuku wa wanyama, kuku wa kuzalisha, bata, njiwa na bata mzinga. Inawekwa kwenye maji na yanywelewa na kuku hao.

Dawa ya matone yenye ujazo wa milimita thelathini, imetengenezwa na wajerumani na viambato vya asili, ikilenga kutibu kupe wa masikio wa mbwa pamoja na paka, chupa ndogo yenye kifuniko cha kudondoshea huwezesha matumizi sahihi.

Boksi la dawa ya mifugo, dawa hii hutumika kutuliza maumivu na kuondoa uvimbe kwa ngo'mbe na mbuzi, boksi lina rangi ya samawati na nyeupe, ina picha ya mifugo na maelezo ya kiwanda kilichokitengeneza.

Mtu ameshika kikundi cha udongo uliochanganyika na minyoo sehemu ya mchakato. Mbinu ya kutumia minyoo kusindika taka za kikabuni kuwa mbolea yenye rutuba.

Sanduku la dawa lenye rangi ya manjano na samawati. Dawa hii ni yakuondoa minyoo mbalimbali. Sanduku lina picha ya Mbwa na paka, ikielezwa kuwa dawa hii ni kwa matumizi ya mifugo pekee.

Mtu aliyevaa fulana ya usalama ya rangi ya chungwa, amepiga magoti karibu na mfuko mkubwa wa mbolea ulioandikwa "Mbolea ya mmea". Anashika mbolea ya unga kwa mikono miwili akionesha muundo wake wa chembechembe.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga ya kijani kibichi wakifanya kazi kwenye rundo kubwa la taka la kikaboni ndani ya banda la wazi lenye paa la mbao. Wanachambua na kusimamia mchanganyiko wa majani, mabaki ya mimea na plastiki wakitumia koleo.

Jengo la biashara lenye bango kuonyesha muktadha wa biashara ya kilimo na huduma kwa wakulima, jengo hili lina rangi ya manjano na madirisha kadhaa huku mlango wa mbele ukiwa umefungwa, biashara hii inaonekana kutoa huduma za kilimo kwa wakulima.

Chupa ya virutubisho vya mbwa vilivyotengenezwa kwa ajili ya viungo na mifupa. Chupa ni ya rangi ya zambarau na ina picha ya mbwa kwenye lebo, ina virutubisho ishirini na mbili, imetengenezwa kwa ajili ya kuboresha utembeaji na uimara wa mifupa kwa mmbwa.

Paketi ya dawa ya unga inayotumika kutibu na kuzuia magonjwa ya mfumo wa upumuaji yanayosababishwa na bakteria kwa kuku wa kienyeji, njiwa na ndege wa kufugwa ndani.

Kifungashio cha unga wa maji kinachoonyesha kuwa ni kirutubisho cha lishe kwa wanyama, kinachotumiwa kuongeza ukuaji wa kuku wa nyama, kikiwa na nembo. Kifungashio hiki kinapicha ya kuku wawili, na maandishi yanayoelezea kuwa ni kirutubisho cha kisasa.

Mimea ya nyanya imestawi vizuri, katika bustani yenye udongo uliohifadhiwa vyema. Majani yake ni mabichi na yenye afya, yakionyesha matunzo ya mara kwa mara.

Mkono ulioshika tango lililokomaa, ndani ya chafu yenye mimea ya matango. Yanayopandwa kwa kutumia mfumo wa trela, matango haya ni marefu na yenye rangi ya kijani kibichi yakining'inia.

Mkulima amepiga magoti shambani akishika viazi viwili mkononi, mbele yake Kuna rundo kubwa la viazi vilivyovunwa, kwa nyuma mkulima mwingine anaendelea na kazi ya kuvuna.

Mtu aliyevaa koti la kijani na buti nyeuppe anainama akivuna mzinga mkubwa wa ndizi mbichi kutoka kwenye shamba la migomba, migomba mingi yenye majani mapana ya kijani inaonekana na baadhi ya migomba ina mianya ya ndizi ikining'inia.

Trekta jekundu likivuta tela la kijivu, iliyojaza mabaki ya mimea ya mahindi yaliyokatwa. Upande wa kushoto wa shamba bado una mahindi marefu ya kijani, huku upande wa kulia huvuna na kuacha safu za mabaki ya mimea juu ya udongo ulio wazi.

Kundi la watu limeketi chini wakichambua viazi vitamu, vilivyokusanywa kutoka shambani, pembe zote za eneo hilo zimejaa viazi vilivyowekwa kwenye rundo kubwa huku boksi za plastiki za kijani na samawati, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuhifadhi.

Wakulima wakivuna nyanya katika shamba lenye mimea mengi ya nyanya zilizoiva. Watu kadhaa wameinama wakikusanya nyanya kutoka kwenye mimea na kuweka kwenye vyombo vikubwa vya plastiki.

Kilimo cha kisasa cha pilipili hoho ndani ya nyumba ya plastiki, mimea imepandwa kwenye mifuko meupe ya udongo kila mmoja ukiunganishwa na bomba la umwagiliaji wa matone, pilipili zina rangi tofauti kijani, manjano na ya chungwa.

Watu wawili wakifanyakazi kwenye bustani yenye mboga nyingi za majani zikiwemo kabichi, bustani hii imetunzwa vizuri ikiwa na uoto mnene na udongo wenye rutuba.

Shamba kubwa lililojaa zao la ndizi. Migomba hiyo imejaa vishada vya ndizi vikubwa zilizokomaa. Ardhi hiyo inarutuba kwa ajili ya ustawishaji wa zao hilo.

Shughuli ya uchambuaji na kufungasha ndizi mbichi inaendelea katika kituo cha kisasa, wafanyakazi wamevaa sare, kofia na barakoa wanapanga ndizi kwa uangalifu ndani ya makasha ya plastiki ya rangi mbalimbali.

Watu kadhaa wanachambua na kupakia nyanya kwenye makasha makubwa ya mbao. Nyanya zina rangi tofauti, kijani na nyekundu. Ikiashiria hatua mbalimbali za kukomaa. Mazingira ni ya nje na kuna lori nyuma, likiashiria maandalizi ya kusafirisha mazao.

Watu wawili wakifanya kazi ndani ya chafu yenye mimea mirefu ya nyanya, mimea hiyo imepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa kwa msitari na nyanya zilizoiva zinaonekana kati ya majani mabichi.

Watu kadhaa wameketi nje, wakifanya kazi ya kuondoa magamba ya mahindi. Wanazungukwa na marundo makubwa ya maganda na mibunzi ya mahindi. Wanafanya katika eneo la kijijini lenye majengo na miti kwa nyuma.

Lundo kubwa la viazi vilivyovunwa vikiwa na udongo unaoashiria kuwa ni mazao mapya kutoka shambani. Nyuma ya viazi kuna watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wakishughulika na kuchambua viazi.

Mkulima amesimama shambani akiwa amevaa mavazi ya samawati akibeba tikiti maji kubwa begani huku akionyesha juu kwa mkono mwingine, tikiti maji kadhaa zimetandazwa ardhini mbele yake zikionyesha mafanikio ya mavuno.

Kontena za njano zimepangwa kwa safu kwa unadhifu zikiwa na maparachichi ndani yake yaliyotoka kuvunwa, nyuma kuna miti mbalimbali, hali hiyo ni ya ukijani.

Mistari ya miti ya mipapai imepangwa kwa usahihi. Kila mti ukiwa na matunda ya kijani yanayoning'inia karibu na shina. Majani ya juu yanatoa kivuli chepesi huku ardhi ikiwa na nyasi na udongo kuonesha hali ya unyevuunyevu.

Karoti nyingi zimetandazwa juu ya ardhi, zikiwa zimechanganyika na udongo na nyasi, zimeenea kwa wingi huenda ni baada ya kung'oa kutoka shambani, rangi ya karoti ni rangi sawasawa na machungwa inang'ara dhidi ya udongo wa kahawia.

Wakulima kadhaa wako shambani wanavuna viazi, wanainama wanakusanya viazi vilivyopo ardhini na kuweka kwenye magunia ya kijani.

Mahindi yaliyofungwa kwenye magunzi yamepangiliwa kwa safu kwenye miundo ya miti ya mbao, yakining'inizwa kwa ajili ya kukausha. Kila safu ina mahindi mengi yaliyowekwa kwa mpangilio wa karibu.

Watu wawili wanatembea kwenye shamba lililopandwa kwa safu nadhifu za mimea ya kijani. Udongo wa shamba ni wa rangi ya udongo mwekundu unaonekana kutunzwa vizuri, nyuma yao kuna nyumba kadhaa miti na vilima, vinavyoonekana mbali chini ya anga lenye mawingu kiasi.

Mkulima ameinama akihudumia kabichi zilizopandwa kwa safu nadhifu huku mistari ya umwagiliaji ikipita katikati ya mimea, mazingira ya kijijini yanaonekana yakiwa na milima na miti ya asili.

Mmea wa kahawa umejaa matunda ya kahawa katika hatua mbalimbali za ukuaji, baadhi ya matunda ni ya kijani kibichi yakionyesha kuwa bado hayajakomaa huku mengine yakiwa mekundu tayari kwa kuvunwa.

Mifuko mikubwa myeupe yenye mistari myekundu imejaa viazi, imewekwa juu ya nyasi na baadhi ya viazi vimetapakaa ardhini, mifuko imefungwa juu kwa wavu. Mandhari ya nyuma inamimea na miti ya kijani.

Mkulima amesimama kando ya mahindi mengi yaliyovunwa, yaliyotandazwa juu ya turubai kwa ajili ya kukausha. Mahindi haya yamepangwa kwa uangalifu ili yapate jua, hatua muhimu ya kuhifadhi mazao badala ya mavuno.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika pilipili hoho za kijani mkononi huku magunia mawili yaliyojaa mazao hayo yakiwa mbele yake kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa.

Miti ya mipapai imepangwa kwa safu nadhifu, kila mti ukiwa na mapapai mabichi yanayoning'inia kwenye mashina; majani makubwa ya kijani yanatengeneza kivuli juu ya matunda, yakionyesha afya bora ya mimea.

Watu wakivuna mahindi shambani mbele kuna lundo kubwa la mahindi yaliyovunwa huku nyuma watu kadhaa wakisimama karibu na lundo la mashina ya mahindi anga ni safi na jua linang'aa ikiashiria siku ya kazi mashambani.

Nanasi nyingi zimepangwa ardhini kwa safu, zikisubuliwa kuchukuliwa au kuuzwa. Mtu mmoja ameinama kuchukua nanasi, huku watu wengine wakiwa wanatembea na kusimama karibu na vibanda vya soko.

Mandhari ya nje ya kitropiki yenye anga la samawati na mawingu machache mbele kuna mti wa mpapai wenye majani mapana ukizungukwa na migomba yenye majani mabichi na mapana.

Barabara ya vumbi pembeni yake kuna magunia meupe yenye mistari mekundu yaliyosimama kwa mpangilio, magunia hayo yamejaa mazao tayari kwa kusafirishwa, mazao hayo kwa ujumla ni viazi mvilingo.

Shamba la mipapai limepangwa kwa safu nadhifu kila mti ukiwa na matunda mengi ya kijani yaliyo na mimea kwenye shina, udongo wa shamba ni wa rangi ya udongo mwekundu na kuna bomba za umwagiliaji zinazopita chini ya kila mti.

Watu wawili wakivuna mahindi meupe katika shamba, mimea ya mahindi iliyokauka ipo nyuma yao, ishara kuwa kuko tayari kwa ajili ya mavuno. Watu hao wanakusanya na kupanga mahindi yaliyovunwa kwenye rundo kubwa mbele yao.

Watu kazaa wanafanyakazi ya kupanga na kuchambua viazi vilivyowekwa kwenye magunia meupe makubwa. Magunia hayo yamefunikwa kwa nyasi au majani yakilindwa dhidi ya jua au unyevunyevu, yamepangwa kwa safu tayari kwa kusafirishwa.

Mkulima anachunguza shamba lililopandwa kwa rafu safi nadhifu, mimea hiyo ya kijani inamea katika udongo mwekundu. Huku mabomba ya umwagiliaji yakipita Katikati ya mistari.

Mkulima anajihusisha katika shughuli ya kuvuna na kupakia mahindi shambani, kuna roli lenye rangi nyekundu na samawati likiwa limeegeshwa pembeni mwa shamba la mahindi yaliyokauka.

Wakulima watano wakiwa shambani wanavuna na kuchambua matunda ya kahawa kila mmoja amebeba chombo kikubwa kilichojaa matunda mekundu ya kahawa, mmoja wao anamwaga matunda hayo kwenye lundo kubwa la ardhini huku wengine wakishikilia vyombo vyao.

Bustani imepangwa kwa safu ikiwa na mbogamboga mbalimbali kama: karoti, figiri, koliflawa, kabichi na maboga. Mkokoteni uliojaa mqzao mapya uko mbele ukionyesha mavuno ya siku hiyo.

Chafu ya kisasa yenye safu za mimea ya nyanya pande zote mbili, Katikati nyanya nyekundu zilizoiva zimevunwa na kuwekwa kwenye kreti za plastiki nyeusi kwa mpangilio mzuri.

Mwanamke aliyesimama katika shamba la ndizi ameshika kishada cha ndizi mbichi zilizojishikilia kwenye mmea. Shamba hili lina safu za migomba yanye majani makubwa ya kijani kibichi na baadhi ya migomba inakishada cha ndizi katika hatua mbalimbali za ukuaji.

Wafanyakazi kadhaa wapo ndani ya jengo la wazi wakihusika na shughuli ya kuchakata nanasi, baadhi yao wanapanga nanasi kwenye meza na kwenye makreti huku wengine wakihusika na upakiaji kwenye masanduku ya karatasi.

Wakulima wamesimama mbele ya mti wa embe uliojaa matunda, wakibeba maembe mengi mikononi mwao kwa furaha. Mti wenyewe umejaa maembe yaliyoiva yakining'inia kwenye matawi, ishara ya mavuno mazuri.

Shamba la ndizi linaonekana likiwa na miti kadhaa ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kati ya miti hiyo kuna mzinga wa ndizi mbichi unaoning'inia ukionyesha hatua ya ukuaji kabla ya kuvuna.

Mtu amesimama mbele ya shamba lenye mimea aina ya mahindi, amebeba gunia kubwa la kijani kichwani. Mbele yake kuna rundo la mahindi yaliyovunwa ikionyesha kazi ya mavuno iliyofanyika kwa bidii.

Shamba lililotunzwa vizuri lenye safu za mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio wa mistari. Kando ya kila safu kuna bomba la umwagiliaji wa matone, likiwa kimewekwa kwa ustadi ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha nyanya ndani ya banda maalumu mimea ya nyanya imepandwa kwenye mifuko ya kupandia yenye udongo wa kiungo cha kuzakuza mimea umefungwa kwenye nguzo za wima kwa ajili ya kuumbwa mkono na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Viazi vilivyovunwa vimefungwa vizuri na kuwekwa ndani ya magunia tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Wapakiaji wamesimama karibu na viazi hivyo kwa ajili ya kuvibeba na kuanzisha shughuli hiyo ya usafirishaji.

Kundi la wanaume wakivuna na kukusanya mahindi mabichi, wanachambua na kuweka mahindi hayo kwenye magunia makubwa katika shamba kubwa la uwazi. Nyuma yao kuna mimea ya mahindi inayo bado ikiwa inakuwa.

Mmea wa ndizi ulio na kishada chenye ndizi mbichi zenye rangi za kijani zinazoning’inia kutoka kwenye shina, chini ya kishada kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau lililo na umbo la mviringo mrefu.

Wavunaji mbalimbali wa zao la kahawa, wakiwa wamebeba zao hilo kwenye ndoo nyeusi vichwani, wakimwaga katika sehemu ya wazi, ili kahawa hizo ziweze kukaushwa kwa ajili ya kufanyia shughuli nyingine.

Eneo la wazi lenye miti ya migomba, mti huo unamajani ya mishipa yenye rangi ya kijani, kuonyesha afya njema na ukuaji wa mmea huo.

Katika Shamba la maembe kuna wakulima wawili wamesimama wakizunguka zao hilo la biashara, mkulima mmoja ameshika embe akielezea zao hilo kwa mtu mwingine, anayeonekana kuwa na shauku juu ya ukuaji na faida ya zao hilo.

Bustani ya mbogamboga, iliyopangwa kwa ustadi ikiwa na mimea mbalimbali kama; Kabichi na spinachi. Katika upande wa kushoto kuna mti wenye matunda makubwa. Bustani hii imezungukwa na ukuta wa mawe wa kuzuia wadudu na wanyama.

Mistari ya mimea ya nyanya ikiwa na matunda mekundu yaliyokomaa yakining'inia kwenye mashina, mimea hiyo imefungwa kwenye vigingi ili kusaidia ukuaji wake wima.

Mkulima akiwa shambani kati ya mistari ya mipapai amevaa koti la samawati na amechuchumaa, akikagua mti huo kwa ajili ya kuangalia ukuaji wa matunda hayo.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kijani, yuko ndani ya shamba akikusanya nyanya zilizoiva. Mkono wake unashika kasha la plastiki la kijani, lililojaa nyanya nyekundu zenye afya na umbo bora.

Shamba kubwa lililojaa mimea ya kahawa, wakulima wawili wanachuma matunda ya kahawa yaliyokomaa, matunda hayo yana rangi nyekundu na njano yanaashiria hatua ya mwisho kabla ya usindikaji wa zao hilo la kibiashara.

Shamba la mipapai lililopangwa kwa safu. Uzalishaji wa matunda hayo ni katika mazingira ya kitropiki. Mapapai yanaonekana yakikua juu ya mti yakithibitisha afya ya mimea. Mazingiria ni safi anga ni tulivu yakionyesha hali nzuri ya kilimo.

Mtu aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi, amesimama katika eneo la bustani. Pembeni kuna mifuko ya plastiki iliyojazwa udongo na mimea ikiwa juu kwa ajili ya kuinuliwa. Mbele kuna vyombo na rundo la udongo. Huko nyuma kukiwa na majengo na miti.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwa mstari kwenye udongo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, mirija mweusi ya plastiki inapita sambamba na kila mstari ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya kila mmea.

Mimea michanga imepandwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki, kila mmoja ukiwa na udongo wa rutuba. Majani ya kijani yanachipua kwa nguvu yakionyesha afya na ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Chafu lenye paa ya mviringo linalotengenezwa kwa plastiki au kioo kinachopitisha mwanga, ndani yake kuna safu za meza na vitanda vilivyoinuliwa vyenye miche ya mimea midogo inayopandwa kwa mpangilio.

Shamba kubwa la mimea lililozungukwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba yanapita katika kila safu ya shamba hilo kuhakikisha umwagiliaji thabiti na ulio wa kisasa.

Bustani ya kilimo ambapo mimea changa imepandwa kwa safu zilizopangwa kwa ustadi. Kando ya kila safu kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone ya kidokeza matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira.

Mfumo wa upandaji wa kisasa unaotumia mashine katika mazingira ya kilimo cha ndani; mikono ya roboti yenye nyembe maalumu inapanda miche midogo kwenye vyungu vilivyojaa udongo, huku vyungu vikiwa kwenye mkanda wa kusafirishia.

Trekta ya samawati yenye matairi makubwa mehusi likifanya kazi shambani, imeunganishwa na kifaa chekundu cha kilimo, kinachotumika kusambaza au kukausha majani na nyasi zilizokatwa.

Trekta ya kijani yenye magurudumu ya manjano ikivutwa. Mashine nyekundu ya kupanda mbegu katika shamba lenye udongo ulioandaliwa, mandhari ya nyuma yaonesha milima ya kijani vichaka na miti ya asili.

Mkulima anatumia mashine ndogo ya kulimia kwa ajili ya kuchanganya udongo kati ya mistari ya mboga. Mashine ina rangi nyekundu na nyeusi ikifanya kazi kwa kasi, huku ikigeuza udongo kwa ufanisi.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeupe, inafanya kazi shambani ikichanganya udongo na kuondoa nyasi. Mashine hiyo ina vishikizo viwili vyenye vipira mieusi, ikiongozwa kwa mikono na kutumika kuandaa ardhi kwa ajili ya kupanda mazao.

Ndani ya nyumba ya plastiki yenye miundo ya chuma na vioo, mwanga wa asili unaingia kwenye hiyo safu. Mimea imepangwa kwa safu na juu yake kuna mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wenye bomba, vali na midomo yakunyunyizia maji.

Mashine ya kulimia aina ya trekta ikifanya kazi shambani, trekta hiyo nyekundu imeunganishwa na kifaa cha kulimia kilichopo nyuma, kinachotumika kupindua udongo kwa ajili ya maandalizi ya kupanda mazao.

Ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa mimea midogo imepandwa kwenye kitalu cha haidroponiki bila kutumia udongo, kila mmea umewekwa kwenye kipochi cha ukuwaji chini ya mwanga unaotoa miale maalum kwa ajili ya usasinisiro.

Mtu anatumia trekta ndogo ya mkono yenye rangi nyekundu, kuandaa udongo kwa ajili ya kilimo. Kifaa kina tanki jeupe la mafuta na injini nyeusi juu yake. Udongo umetifuliwa vizuri na mistari ya kupita kwa kifaa inaonekana wazi.

Sehemu ya wazi ilio na meza ya rangi nyeupe ikiwa na paketi kubwa ya mbegu ilio na rangi nyeupe na ufito wa kijani, maandishi yake ya rangi ya kijani na nyekundu. Huku yakiandikwa ujazo wa mbegu hizo.

Mashine ya kisasa ya kulimia ikitumiwa kukoroga udongo shambani, mashine hiyo ya kilimo ina injini yenye kasha la ulinzi, tanki la mafuta na mpini wa kuongozea.

Mashine ndogo ya kulimia yenye fremu nyekundu na injini nyeusi na nyeupe inafanya kazi shambani. Mashine hii ya mkononi inayojulikana kama trekta ndogo au jembe la mashine, hutumiwa kupindua udongo kwa maandalizi ya kupanda mazao.

Mashine ndogo ya kilimo ikilimisha udongo kwa kasi ikirusha chembechembe za ardhi huku ikisonga mbele. Mashine hii ina injini nzuri maarufu kwa nguvu na uimara.

Mashine ndogo ya kulimia, inatumika kuandaa udongo kwenye kitanda cha bustani; ina tanki jeupe la mafuta, injini nyeusi, na kifuniko chekundu kinacholinda visu vya kuchanganya udongo. Udongo unageuzwa na kupunguzwa msongamano, ukitayarishwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Ndani ya chafu ya kisasa yenye paa la plastiki au kioo kinachopitisha mwanga, mimea imepangwa kwa safu nadhifu pande zote za njia nyembamba ya kati, kati ya mistari hiyo kuna gari dogo la kusogeza linalotumika kwa shughuli za matunzo au uvunaji.

Trekta nyekundu ikifanya kazi shambani imewekwa matairi makubwa, nyuma na madogo mbele trekta inaendeshwa juu ardhini iliyolimwa ikiashiria maandalizi ya kupanda mazao.

Trekta nyekundu inaendesha kazi ya kulima shambani, shamba lina udongo uliochanganywa na mabaki ya mimea, magurudumu yake makubwa yamejaa matope yakionesha kazi nzito inayofanyika.

Kilimo cha ndani kinachotumia teknlojia ya kisasa ya haidroponi. Mimea ya majani kama michicha na binzari imepangwa kwenye trei maalumu chini ya mwanga wa bandia.

Ndani ya chafu kubwa mtu amesimama juu ya jukwaa la kuhimua la rangi ya manjano, akifanya kazi kwenye mimea mirefu ya nyanya, mimea hiyo imepanda kwenye vyombo vyeupe, vilivyoandikwa majina na kila chombo kimeunganishwa na bomba la umwagiliaji.

kilimo cha kisasa kinachotumia mashine ya kisasa kwajili ya ukuaji na kuipa joto mimea hiyo, kilimo hicho kinadhibitiwa na wataalamu ili kuhakikisha ukuaji mzuri na upatikanaji wa vitu vyote vinavyohitajika.

Mkulima anafanya kazi shambani, akitumia trekta ya mkono kulima ardhi anayoiiandaa kwa ajili ya upandaji. Anafanya kazi kwa bidii ili kupata mazao mazuri kwa ajili ya mauzo.

Trekta kubwa linafanya kazi shambani linavuta kifaa cha kilimo chenye rangi nyeusi na nyekundu. Kifaa hicho kina meno ya chuma yanayotumika kuvunja na kusawazisha udongo kabla ya kupanda.

Mashine ya kisasa ya kilimo ambayo hutumika maalumu kwa ajili ya kufunga nyasi kuwa marobota kwa ajili ya usafirishaji na kuhifadhi, ina sehemu ya kukusanya nyasi. Inaashiria matumizi ya teknelojia katika kilimo cha kisasa.

Samaki wa mapambo wanaelea kwa utulivu ndani ya akwariamu ya samawati. Wana rangi angavu ya machungwa, nyeupe na nyeusi; zinazong'aa chini ya mwangaza wa maji.

Ndani ya tenga kubwa la mviringo lenye rangi ya samawati, samaki wengi wanaogelea katika maji safi. Tangi hilo lina paneli za uwazi pembeni zikitoa mwonekano wa ndani. Mabomba na vifaa vya kiufundi vimeunganishwa ili kudhibiti hali ya maji.

Kasha kubwa la wazi lenye maji na samaki wadogo wa rangi ya chungwa, manjano na nyekundu. Samaki hao wanaelea juu ya kokoto za chini huku vipambo kama mawe na kipande cha mti wa maji vikiongeza mvuto wa mandhari hiyo.

Samaki mwekundu mwenye umbo la mviringo na mwili bapa, anaonekana ndani ya akwari, ana rangi angavu ya waridi hadi nyeupe kwenye mapezi na amesimama karibu na chini ya chombo hicho cha maji.

Akwari kubwa yenye samaki wa rangi mbalimbali; rangi ya chungwa, njano, samawati na nyeusi, wakiogelea kwa utulivu. Ndani ya akwari kuna mapambo ya mimea bandia, mawe na kifaa kinachotoa viputo vya maji.

Samaki wa mapambo wenye rangi ya angavu wanaongelea kwa utulivu ndani ya tanki lenye mandhari ya samawati, rangi yao ni ya kuvutia, samaki mmoja wenye mwili wa machungwa na nyeupe pamoja na mapezi meusi anatawala katikati ya taswira.

Ndani ya tanki la saruji iliyojaa maji, samaki wadogo wanaogelea kwa kasi katika mazingira ya kufugwa, pembeni kuna bomba la kuingiza maji likisaidia mzunguko wa hewa na usafi wa maji juu ya tanki kuna vijiti au sensa zilizoingizwa, huenda zinatumika kufuatilia hali ya maji.

Samaki wawili wa rangi ya chungwa, wakielea ndani ya akwari, wanaonekana karibu na kipande cha mti wa maji, kilichowekwa juu ya kokoto. Mandhari ya nyuma ni ya kijani, ikionyesha mazingira ya ndani ya maji. Samaki hao ni wa aina nzuri, maarufu kwa rangi ngavu na tabia ya kuvutia.

Samaki mwenye umbo la mviringo na mwili wa kupendeza anaelea kwa utulivu. Rangi zake ni kama samawati na nyekundu zimepangwa kwa mistari na madoamadoa zikimpa mvutio wa kipekee. Muundo wake wa mwili ni bapa na mviringo.

Sehemu ya ufugaji wa samaki katika mazingira ya ndani. Samaki wadogo wanaogelea ndani ya tanki lenye msingi wa kijani, lililofunikwa kwa wavu. Katikati ya tanki kuna kifaa cha kuchuja au kuongeza hewa, huku bomba na mirija mbalimbali zikionekana zikisaidia kusafisha na kuzungusha maji.

Kundi la samaki wakubwa aina ya kambare wakiwa ndani ya bwawa la kufugia. Samaki hao wamejaa kwa wingi na wameelea juu ya maji, wanaonesha harakati nyingi. Vichwa vyao vina minyuzi inayojulikana kwa kambare, pembeni kuna ukingio wa zege wenye alama za kuota kwa magugu maji.

Tanki kubwa lililojazwa maji na samaki wengi wanaoelea ndani yake, tanki liko katika jengo la ndani sehemu ya kilimo cha samaki kuna vifaa kadhaa vinavyoning'inizwa juu ya tanki pamoja na kifaa kikuu kilichoonganishwa kwa nyaya katikati.

Watu Kadhaa wamesimama wakikagua magunia makubwa meupe, yaliyojaa nafaka ya njano. Magunia mengine yamepangwa juu ardhini, magunia mengine yapo kwa nyuma kuonyesha wingi wa mazao, tukio hilo linafanyika katika eneo la uwazi.

Njia ya msituni yenye miti mirefu na majani mengi; kuna mbwa amesimama katikati ya njia akitazama mbele, mwanga wa jua unapenyeza kupitia matawi ukitoa mchanganyiko na vivuli na mwangaza ardhini.

Mzee ameketi ardhini ndani ya kitalu chenye kivuli akihudumia miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki meusi, amevaa fulana nyeupe yenye maandishi, suruali ya samawati na soksi nyekundu.

Mto mdogo wenye maji yanayotiririka kwa kasi unapita katikati ya msitu mnene ukigonga mawe na kutengeneza maporomoko madogo ya kuvutia. Pande zote za mto kuna miti yenye majani mabichi na matawi yanayopinda juu ya maji.

Kundi la watu sita limepiga magoti au kuchuchumaa shambani wakihudumia mmea mchanga kwenye udongo wenye rutuba wamevaa mavazi ya kawaida baadhi wakiwa na vilemba au kofia wakionyesha utofauti wa kijamii na ushiriki wa jinsia zote.

Watu wawili wanafanya kazi kwenye bustani yenye mimea ya kijani iliyopangwa kwa safu; wanatumia mabomba ya maji kumwagilia mimea. Mandhari ya nyuma ina jengo lenye paa la manjano, huenda ni chafu au ghala la miti mingi inayozunguka eneo hilo.

Bwawa la maji tulivu lililozungukwa na uoto wa kijana kibichi. Uso wa bwawa unaakisi mawingu na anga ya samawati, huku majani ya maji yakionekana yakielea upande wa kushoto.

Mimea miwili ya binzari inayokua kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji, yaani haidrokroniki. Mimea hiyo imepandwa kwenye povu jeupe linalobeba juu ya ndoo ya rangi ya chungwa iliyojaa maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya majani mabichi yanakua ndani ya mabomba meupe ya plastiki, yaliyo chongwa mashimo kwa ajili ya kupanda mabomba yameinuliwa juu ya fremu za chuma.

Kontena nne za plastiki nyeusi zimepangwa juu ya vitandiko vya mbao zilizochakatwa, mbili zikiwa na maji na mbili zikiwa na udongo na mimea yenye majani mabichi yanayostawi, huu ni mfumo wa kisasa wa upandaji na ustawishaji wa mazao.

Kilimo cha haidroponi ambapo mpangilio wa bomba za plastiki umewekwa kwa safu, kila bomba likiwa na mashimo yanayopandwa mboga za majani kama spinachi. Bomba hizo zimeunganishwa kwa viungo vya pembe na kuungwa na vyombo vya maji au virutubisho.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea ya kijani imepandwa katikati ya matundu ndani ya bomba nyeupe zilizopandishwa juu, mimea imelimwa kwenye maji na sio udongo.

Ndani ya chafu yenye paa la plastiki na nguzo ya chuma, kuna safu kadhaa za mabomba meupe yaliyowekwa kwa usawa, yakitumia kilimo cha kisasa cha haidroponiki, ambapo hutumia maji yenye virutubisho bila udongo, ili kusaidia mmea kukua kwa usasa na teknolojia nzuri.

Ulimaji wa kisasa wa mfumo wa haidroponi ambapo mmea unakua bila udongo ukitegemea maji yenye virutubisho. Mzizi imening'inia kupitia mashimo ya kikombe cheupe cha plastiki.

Bustani ya wima iliyotengenezwa kwa mabomba mawili meupe yaliyowekwa kwa usawa na kuinuliwa juu ya ardhi, kila bomba limekatwa mashimo kadhaa na ndani yake kuna mimea ya majani kama vile mboga na viungo.

Bustani ya haidroponi yenye mabomba meupe ya plastiki ,yaliyowekwa kwenye fremu ya mbao, ni mimea ya majani inamea bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho. Bustani iko ukutani mahali penye mwangaza wa kutosha.

Mtu mmoja aliyevaa shati la mistari mekundu na fulana nyeupe, anahudumia mimea ya majani ndani ya chafu ya kisasa. Mimea hiyo huenda ni bamia au bizari. Imepandwa kwa mfumo wa wima kwenye vyombo vilivyopangwa kwa safu.

Mfumo wa kilimo cha wima cha haidroponi, ambapo mboga za majani zimemea kutoka kwenye mashimo ya muundo mweupe wa plastiki. Mimea hii hailimwi kwenye udongo bali hupokea virutubisho kupitia maji maalumu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponi ambapo mimea midogo imepandwa kwenye nafasi maalumu. Kila mmea umewekwa kwenye chombo kidogo chenye chembe chembe za udongo bandia na mfumo huu, huwezesha kilimo bila kutumia udongo wa kawaida.

Mtu aliyesimama ndani ya chafu yenye mimea inayokuzwa kwa mfumo wa haidroponi. Mimea imepangwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyosambamba kwa usawa, yakisambaziwa maji na virutubisho moja kwa moja.

Mimea ya mizabibu imepandwa kwa mpangilio wa wima. Kila mstari ukiungwa kwenye treli za mbao zilizowekwa ndani ya kitalu nyumba. Muundo wa kitalu huu huruhusu mwanga kupenya, na mazingira ya ndani yanadhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji bora.

Mtu anamwagilia bustani ya wima ya haidroponi, bustani hii imeundwa kwa mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa safu, kila bomba likiwa na mashimo yenye sufuria ndogo zilizojaa udongo na mimea yenye majani mabichi.

Kilimo cha haidroponi, uzalishaji wa mimea bila udongo. Muundo wa mabomba umeundwa kwa ustadi ukiwa na mashimo ya kupandia mimea kwa wima na mlalo. Mwanga wa rangi ya waridi huangaza upande mmoja, ukisaidia ukuaji wa mimea kwa kutumia teknolojia ya taa maalumu.

Mimea midogo ya kijani inastawi Katikati ya chuma, inayotumia kilimo cha kisasa cha haidroponi. Ambapo mimea hukuzwa bila udongo bali hupewa maji yenye virutubishi.

Mimea ya majani imepandwa kwenye kontena za mstatiri zilizopangwa kwa safu ndani ya mfumo wa kilimo cha haidroponi. Maji yanapita kwanye mabomba maalumu yakibeba virutubisho vinavyo hitajika kwa ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mboga za majani zinakua na kusitawi ndani ya chafu ya kisasa, kwa kutumia mfumo wa haidroponi. Mabomba meupe yaliyojazwa maji yenye virutubisho hushikiliwa juu ya ardhi kwa muundo wa chuma, ikiruhusu mimea kukua bila udongo.

Mimea kidogo ya majani ya kijani inalimwa kwa kutumia mfumo wa aina ya haidroponiki wima. Ambapo mabomba meupe yenye nafasi maalum imewekwa wima na kutundikwa kwenye flemu ya chuma kwa kutumia ndoano na tie za njano.

Kontena limeunganishwa na bomba la plastiki lenye virutubisho kwaajili ya kufanya kilimo cha kisasa cha haidroponi. Juu yake Kuna majani mapana yanayostawi chini yake kuna ndoo nyeupe inayokusanya maji yanayozunguka.

Mimea iliyolimwa kwa njia ya haidroponi bila kutumia udongo, inaelea juu mizizi yake meupe na yenye afya, imening'inia moja kwa moja, kwenye chombo cha samawati chenye maji ya virutubisho.

Mfumo wa hydroponi unaotumia virutubisho vya maji badala ya udongo mizizi ya mimea inaning'inia moja kwa moja kwenye suluhisho na virutubisho huku pumpu maalumu, ikisaidia kuingiza hewa na kudumisha afya ya mimea.

Mboga za majani zinakua kwa safu ndani ya chafu ya kisasa, kwa kutumia mfumo wa haidroponi mimea imepandwa kwenye mashimo ya mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa pande zote za njia ya kati.

Kilimo cha kisasa cha mboga kwa njia ya haidroponi ndani ya chafu mboga za majani zinakuwa ndani ya mabomba meupe ya plastiki, yaliyopangwa kwa safu mimea inarutubishwa moja kwa moja kwa maji yenye virutubishi.

Kilimo cha kisasa cha mfumo wa haidroponi ambapo mimea imepandwa kwenye plastiki nyeupe, ipitishayo maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo; kilimo hicho hakitumii udongo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mimea imewekwa kwenye bomba jeupe, linalopitishiwa maji moja kwa moja. Maji hayo huwa na virutubishi mbalimbali kusaidia ukuaji na ustawi wa mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa haidroponi ambapo mimea imepandwa bila udongo ndani ya plastiki nyeupe, ipitishayo maji yenye virutubishi moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ajili ya ukuaji.

Banda kubwa la kisasa la kuku wa nyama, ambapo mamia ya kuku wamejaa sakafuni. Mfumo wa kulisha na kunywesha maji umetundikwa kutoka juu ukipita kati kati ya banda hilo, mwanga wa kutosha unaangaza banda hilo.

Ndani ya chafu kubwa iliyofunikwa kwa plastiki ya wazi, kuna mistari ya mimea ya stroberi, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea hiyo iko juu ya matuta yaliyofunikwa vizuri kwa plastiki nyeusi.

Trekta nyekundu limesimama katikati ya safu za mizabibu yenye majani mabichi, likielekezwa moja kwa moja kuelekea kamera, magurudumu yake makubwa ya mbele na taa za mbele zinaonekana wazi.

Nyanya nyingi zinapita kwenye mkanda wa kusafirisha ndani ya kiwanda cha kuchakata mazao. Nyanya hizo zinaonekana zikiwa safi na nyekundu huku baadhi zikidondoka pembeni. Chini ya mkanda kuna majani na mashina ya nyanya ishara ya mchakato wa kuchuja au kusafisha.

Jengo la kisasa la kilimo limejengwa kwenye mteremko wa mlima nikizungukwa na uoto wa asili na milima ya kuvutia. Muundo wake wa plastiki unaonesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa.

Ng'ombe wa maziwa wamesimama kwa mstari, ndani ya banda la kisasa la kulishia, vichwa vyao vimepitishwa kwenye vizuizi vya chuma, wakifikia chakula kilichowekwa mbele yao.

Shamba la uyoga la ndani lenye safu nyingi za rafu, uyoga wa kahawia unamea kwa wingi juu ya udongo mweusi ukiwa umepangwa kwa mstari inayonyooka hadi mwisho wa chumba.

Shamba la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa mistari, mimea inaonekana kuwa imestawi vizuri ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi, udongo kati ya mistari uko wazi ishara kuwa kabichi ndizo zao kuu katika eneo hilo.

Kitalu nyumba kilichojengwa kwa fremu ya chuma na nyenzo ya plastiki inayopitisha mwanga, mtu mmoja amesimama katikati ya mistari ya mimea kushoto kuna mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani, huku kulia kuna mimea mingine huenda ni pilipili au matango.

Mashine ya kuvunia ya rangi ya manjano inafanya kazi shambani, mtu mmoja amesimama juu ya mashine hiyo, mashine inayokata na kuchakata mazao, kama vile mpunga au ngano kwa ufanisi mkubwa.

Mimea ya stoberi imepandwa juu ya miundo ya mbao, ndani ya chafu lenye paa la plastiki linalopitisha mwanga. Matunda Mekundu yanaonekana kati ya majani yakionesha ustawi mzuri.

Safu iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe ikiwa imejengwa katika eneo la vijijini lenye mandhari ya milima kwa mbali, uzio wa chuma umezunguka eneo lote huku mimea ikikuwa nje ya hiyo safu.

Chafu yenye paa la plastiki linalopitisha mwanga, mimea ya majani imepangwa kwa safu nadhifu ikiwa kwa afya na ustawi, mtu mmoja aliyevaa kofia na buti za manjano, anatembea katika safu akihudumia mimea.

Mashamba ya chai yamepangwa kwa ustadi kwenye miteremko ya milima ikitoa mandhari ya kuvutia yenye kijani kibichi kinachong'ara. Njia nyembamba ya udongo inapita katikati ya mimea hiyo ikiashiria shuhuli za kila siku za wakulima.

Mashine kubwa ya kuvuna mazao inaonekana inamwaga nafaka kwenye trela nyekundu iliyounganishwa na trekta, shughuli hii inafanyika kwenye shamba lenye matope na alama za matairi zikionyesha hali ya unyevunyevu na kazi nzito ya kilimo.

Wavunaji wawili wanainama wakikusanya mboga za majani kwenye shamba lililofunikwa kwa karatasi nyeupe ya kinga, wamevaa sale za samawati na glavu za kijani wakihifadhi mazao kwenye visanduku vyekundu vya plastiki.

Mkulima amevaa koti jeusi, buti za mpira, na begi la mgongoni. Anatembea katikati ya shamba la mahindi. Mimea ya mahindi imepangwa kwa safu, huku mimea michanga na magugu yakionekana katikati ya mstari.

Shamba la ndani la uyoga mweupe unaokuwa kwa safu ndefu kwenye udongo wenye rutuba. Mazingira yameundwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha uyoga ikiwa na mwangaza hafifu na hali ya unyevunyevu inayodhibitiwa.

ndani ya chafu yenye muundo w achuma na kifuniko cha plastiki cha wazi kuna mistari ya mimea ya kijani inayokua kwenye vyombo maalumu, watu wawili wamesimama katikati ya mimea hiyo mmoja wapo anashika chupa nakumuonesha mwenzake jambo kuhusu mimea hiyo.

Wafanyakazi waliovaa sare za samawati na kofia za usafi, wanafanya kazi kwenye kiwanda cha kuchakata nyanya. Wamesimama kando ya mkanda wa kusafirisha uliojaa safu za nyanya nyekundu, wakizichambua na kuziweka kwenye kontena maalumu.

Banda kubwa la kuku wa nyama lina idadi kubwa ya kuku waliokomaa, vifaa vya kulishia na kunyweshea vimepangwa kwa usawa ili kuhakikisha kila kuku anapata huduma.

Maboksi yaliotengeneza na kuunganishwa vizuri kwa kutumia mbao, Yanayotumika kwa ufugaji wa mbwa au paka yamewekwa na kuuzwa kwa wateja wote. Akijichagulia lenye rangi au ambalo alijapigwa kabsa.

Mahindi yenye afya yamekuwa kwa usawa kwenye shamba lenye rutuba, yakionyesha ustawi mzuri wa mazao, mandhari ya nyuma yana miti iliyotawanyika na milima vilivyofunikwa na uoto wa kijani.

Chafu ya kisasa yenye safu za mboga za majani, muundo wake wa chuma na paa la plastiki huruhusu mwanga kupenya, huku ukidhibiti joto na unyevuunyevu, mkulima aliyevaa buti za njano anahudumia mimea kwa uangalifu.

Kundi kubwa la ng'ombe wa maziwa walioko ndani ya banda ng'ombe hao ni wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kwa mstari katika sehemu za kulishia, banda lina nguzo za mbao na vizuizi vya chuma vinavyowatenganisha kwa usalama.

Shamba la nyanya lenye matunda ya rangi tofauti kuanzia kijani hadi nyekundu hatua mbalimbali za ukomavu wa nyanya zinaoneshwa na rangi hiyo, mimea imefungwa kwa vigingi ili kusaidia ukuaji wema wa zao hilo la kibiashara.

Shamba kubwa lililojaa kabichi. Kabichi zimepangwa kwa uweledi na ustadi mkubwa katika safu mbalimbali kuhakikisha zinakuwa vizuri kwa ajili ya kuuza kwenye masoko.

Kilimo cha uyoga katika mazingira ya ndani kwa kutumia mfumo wa rafu. Uyoga mweupe umepandwa kwa wingi kwenye mfuko uliojaa virutubisho vya udongo. Rafu zimepangwa kwa ngazi zikiwa na taa za umeme.

Shamba kubwa la uwazi lenye zao la kabichi, zao ilo limepandwa kwenye safu mbalimbali; zao ilo lina majani mapana ya kijani likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa.

Shamba kubwa la kilimo cha nyanya, ambapo mimea imepandwa kwa safu zilizo na mpangilio bora. Nyanya ziko katika hatua tofauti tofauti za ukomavu, kuna nyanya mbichi na nyanya zilizoiva.

Shamba la kilimo linaonekana likiwa limepandwa mimea michanga kwa mpangilio wa mistari, mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mipira ya kunyunyiza maji unafanya kazi ukisambaza maji juu ya mimea kwa usawa.

Mtu mmoja anamwagilia miche midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki myeusi ndani ya kitalu kilichopangwa kwa safu, anatumia bomba la maji kumwagilia kwa uangalifu huku miti mirefu na uzio wa mbao ukionekana nyuma.

mashamba yamepangwa kwa safu nadhifu za mimea changa, huku mifereji ya matonye ikionekana ikipita katikati ya mistari ya mazao, udongo umetifuliwa vizuri na mimea inaonekana kuanza kukua kwa kasi.

Shamba la mahindi yaliyo kuwa katika hatua ya ukuwaji yakiwa yamepangwa kwa safu, kando ya safu kuna bomba kubwa la umwagiliaji, likiwa na matundu madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye udongo.

Shamba lenye matunda ya mimea likinyunyiziwa maji kwa njia ya mifereji, maji yanapita kati ya mistari ya mimea yakitia wenye unyevuunyevu ardhini. Hii ni mbinu ya umwagiliaji kwa mifereji inayosaidia mimea kupata maji ya kutosha kwa ukuaji.

Shamba lenye mimea ya majani mabichi ikinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyiza maji. Vifaa vya kunyunyiza vinatoa ukungu wa maji juu ya mimea, ikionyesha hali nzuri ya unyevunyevu na afya ya mazao.

Shamba kubwa lenye safu za mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, kati ya mistari ya mimea kuna bomba nyeusi za umwagiliaji wa matone, mfumo unaosaidia kuhifadhi maji na kuongeza tija.

Mfumo wa umwagiliaji wa shambani kichwa cha bomba la chuma kinaunganishwa na bomba, kikimwaga maji kwa njia ya mvuke juu ya mimea iliyopangwa kwa safu.

Kitanda cha bustani chenye udongo uliochongwa vizuri, kimewekewa bomba nne za umwagiliaji wa matone, zilizopangwa kwa usawa kutoka mwisho hadi mwisho.

Mkulima anamwagilia shamba kwa kutumia bomba la maji, mimea imepangwa kwa safu nadhifu, ikiwa na majani mabichi yanayoonesha afya njema.

Mimea changa imepandwa kwa safu kwenye shamba lililoandaliwa vizuri huku bomba jeupe la umwagiliaji likikimbia sambamba na mistari ya mimea. Maji hutoka kupitia mashimo madogo yakielekea moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.

Shamba lililoandaliwa kwa safu za udongo zilizochimbwa kwa ustadi tayari kwa kupandwa mazao. Safu hizo zimejaa maji ishara ya umwagiliaji wa mazao yanayohitaji unyevu unyevu mwingi.

Mashamba yamepangwa kwa safu za mimea changa, huku bomba la samawati likipita pembeni kusambaza maji, kupitia mirija ya matone iliyolazwa kwenye udongo.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo lenye mifereji ya maji, iliyojazwa maji safi kwa ajili ya umwagiliaji , mabomba meusi ya plastiki yanaelekeza maji kutoka kwenye mifereji wa zege uliojaa maji hadi kwenye safu za shamba.

Shamba kubwa lililo na mimea michanga inayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa njia ya matone, ambao mabomba hupita katikati ya shamba hilo yakimwagilia moja kwa moja kwenye mizizi ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Shamba kubwa la wazi lililopandwa mbegu limetayarishwa kwa ajili ya ulimaji lililowekwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kupitia matone, ambapo kuna bomba kubwa la mabomba kadhaa hupita katikati safu ya shamba hiyo akimwaga maji kwa matone moja kwa moja kwenye mizizi ili kuwa.

Bustani ndogo ya kilimo chenye mimea changa inayomea kwenye udongo mkavu wa rangi nyekundu. Mimea hiyo imezungukwa na mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumia mipira ya maji iliyounganishwa moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya kila mmea.

Mimea yenye majani mapana imechanua mbele ya mlima mkubwa wenye miamba na theruji juu yake anga ni safi na mawingu ni machache yapitayo juu kwa utulivu

Njia ya udongo inapita katikati ya mandhari ya asili, yenye miti mirefu na majani mabichi mti mkubwa wenye matawi mapana unatawala katikati ya taswira, ukitoa kivuli chepesi chini yake.

Milima na vilima vinaonyesha uzuri wa asili, uoto wa kijani umenea kwenye mteremko. Huku mwangaza wa jua ukigusa baadhi ya maeneo na kuleta mchanganyiko wa vivuli na mwanga.

Mandhari ya savana yenye nyasi za kijani kibichi na miti iliyotawanyika kwa mpangilio wa asili. Uoto huu unaonyesha mazingira yenye rutuba na mfumo hai wa ikolojia.

Mto unao tiririka polepole unapita katikati ya mandhari yenye miti na vichaka vya kijani. Upande wa mto kuna mitende na mimea mingine ya asili, huku baadhi ya sehemu zikionyesha mawe na mikondo ya michanga.

Kundi la tembo wakitembea kwa utaratibu katika eneo la savana, mandhari ya mbele ina miti, ina mti mmoja mkubwa huku nyuma kukiwa na miti mingine iliyotawanyika kwenye nyasi ndefu.

Ziwa kubwa la rangi ya samawati lenye maji yaliyotulia, ufukwe wake umezungukwa na nyasi za kijani na barabara inapita sambamba na ziwa, miti michache imetawanyika kwenye eneo la karibu.

Mandhari ya wazi inayoonesha kilima cha miamba kilichosimama katikati ya eneo lenye nyasi na vichaka vilivyotawanyika, anga limefunikwa na mawingu likitoa mwangaza hafifu wa asili.

Mandhari ya savana ikiwa na ardhi kavu na tupu kwa sehemu kubwa huku maeneo machache yakiwa na uoto wa kijani, nyuma kuna miti ya miba yenye matawi yaliyonyooka na taji tambarare, tabia ya miti ya savana ya afrika.

Mti mkubwa wenye shina pana na matawi yaliyosambaa kwa upana umesimama kando ya barabara ya udongo mwekundu inayopinda kuelekea mbali. Nyuma kuna machweo ya jua ambapo mwanga wa rangi ya machungwa na manjano umeenea angani.

Mto wenye mgeuko unaopita katikati ya mandhari ya asili kingo zake zina nyasi na uoto wa kawaida, katikati ya mto kuna kisiwa cha mchanga anga ni safi na lina mawingu machache.

Mandhari ya savana inaangaza kwa mwanga wa jua linalozama likitoa rangi ya dhahabu, juu ya miti na vichaka vilivyotawanyika maji madogo yalioko kati kati ya eneo yana akisi mwanga huko.

mandhari ya kuvutia ya ardhi ya kijani ikionekan ikienea ndani ya upeo wa macho, mawe na uoto wa asili vipo mbele vikionesha mazingira ya milimani, yenye rutuba na utulivu mbali ya misitu na mashamba pia hujipanga kwa mpangilio wa asili chini ya anga safi.

Ziwa tulivu limezungukwa na miti ya kijani kibichi, na vilima vilivyopandwa taratibu vikitoka mandhari ya kuvuta na yenye utulivu, maji ya ziwa hilo linang'aa kwa mwanga wa asili huku miti ikikua hadi kwenye kingo na kuingia kidogo ndani ya maji.

Njia nyembamba yenye vumbi inayopita katika ya eneo lenye kijani kibichi. Pande zote za nija kuna miti mirefu ya mianzi na miti mingine ya msitu ikitoa mandhari ya kuvuti na tulivu.

Mandhari ya milima yenye miteremko laini, imefunikwa na mashamba ya chai yenye kijani kibichi kinachong'aa, miti michache imesambaa kati ya mashamba, huku majengo machache ya makazi yakionekana katikati ya eneo hilo.

Maeneo ya asili, yakiwa na mto unaopinda kwa upole ukipita katikakati ya uwanja wa majani. Eneo ni tambarare likiwa na vilima vya taratibu upande wa nyuma, uoto ni wa kawaida, vichaka na nyasi vimetawanyika.

Kundi la twiga sita wakiwa wamesimama pamoja katika mandhari ya savana. Twiga hao wana wako kwa ukaribu wana shingo ndefu, na miili yao ina madoadoa ya kipekee.

Mandhari ya milima yenye miti mingi ya kijani kibichi ikienea kwa msitu mnene usioguswa na shughuli za kibinadamu, miteremko ya milima inaonesha miinuko ya aina mbali mbali, anga ni safi na angavu.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde mengi, pembezoni mwa milima kuna mashamba yaliyopangwa kwa unadhifu yenye uoto wa kijani kibichi, kuna miti mingi, anga ni safi na lenye mawingu machache.

Madhara ya asili yenye nyasi na njia ya udongo, yenye alama za matairi ikipambwa na mwangaza wa macheo au mapambazuko, paa moja anaruka kwa kasi kwa upande wa kulia.

Mwanya mkubwa wa kijiolojia unakatisha katikati ya ardhi ya miamba mikubwa huku nyasi zikikua katika ufa huo. Mandhari ya nyuma ina milima mbalimbali. Anga yenye mawingu mepesi inaonyesha utulivu wa mazingira hayo.

Mandhari ya milima yenye kijani kibichi ikiwa na njia ya wazi inayopita juu ya mgongo wa mlima. Mlima umefunikwa na uoto mnene wa miti na vichaka vinavyostawai kwa wingi. Mbali kidogo kuna vilima na mabonde.

Mto mtulivu unapita katikati ya mandhari ya kijani ukiakisi mito na vichaka vilivyo kando yake, kingo za mto zimefunikwa na nyasi na vichaka huku miti michache ikisambaa kwenye eneo la mbali.

Mandhari ya kijiji chenye milima na mabonde ya kijani kibichi, miti ya asili na nyumba chache zilizojificha kati ya uoto, mbali kidogo nyaya ya umeme inaning'inia angani, ikionyesha uwepo wa miundombinu ya kisasa.

Mandhari ya kijani yenye vilima vilivyopanda na kushuka vikiwa vimefunikwa na vichaka na miti iliyo tawanyika. Mbali kidogo milima inaonekana ikichomoza kwenye upeo wa macho

Mandhari ya kuvutia yenye vilima vya kijani vinavyopenda kwa upole; huku milima ikionekana kwa mbali, barabara inapita katikati ya eneo hili yakielekea mbali kwenye upeo wa macho.

Mandhari ya savana yenye nyasi kavu na miti ya mikaratusi iliyotawanyika, kundi la wanyama linaonekana likipumzika chini ya kivuli cha mti, kundi la wanyama linaonekana likipumzika chini ya kivuli cha mti likionyesha tabia ya wanyama kutafuta sehemu zenye ubaridi wakati wa jua kali.

Barabara ya udongo yenye rangi ya udongo mwekundu inapinda katikati ya mandhari yenye vichaka vichache na uoto wa pori uliotawanyika, mandhari inaonesha ukame na ardhi isiyo na rutuba nyingi.

Madhari ya asili yenye miamba mikubwa iliyopangwa kwa namna ya kipekee kana kwamba mawe hayo yanalingana na kupishana kwa ustadi, miamba hiyo imezungukwa na nyasi na uoto wa kijani.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya ardhi kame yenye mchanga wa rangi ya udongo, mto huo umejipinda kwa namna ya kuvutia ukielekea kwenye msitu wa mti wa kijani unaoonekna mbali kidogo.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde, juu yake kunaanga safi yenye rangi ya samawati. Milima hiyo ina miti na uoto wa asilia wa kijani kibichi.

Maji tulivu yaliyozungukwa na miti na uoto wa kijani kibichi, upande wa kushoto kuna muundo unao fanana na sehemu ya bwawa, au mfumo wa kudhibiti maji.

Milima iliyofunikwa kwa theluji nyeupe inayong'aa chini ya mwanga, ikiwa imezungukwa na uoto wa kijani kibichi. Mandhari hii ni tulivu na huvutia kwa ajili ya utalii.

Mto uliozungukwa na mandhari ya asili yenye uoto wa kijani, eneo hilo linautulivu na anga ni safi lenye rangi ya samawati na weupe kwa mbali.

Mto uliokauka kwa kiasi kikubwa uku maji yakibaki kwa vipande vidogo tuu. katikati na upande wa kulia kingo za mto zinamchanga mwinhgi na ardhi kavu miti yenye uoto mdogo pembeni yanazunguka sehemu hiyo.

Mizinga ya nyuki ya mbao yenye paa za chuma imepangwa kwa mpangilio katika eneo la msitu, kila mzinga umeinuliwa juu ya standi na baadhi yana namba zilizoandikwa.

Mbuzi watatu wamesimama ndani ya banda la mbao wakila majani yaliyowekwa kwenye kona ya banda. Wawili wamesogea karibu wakila huku watatu wakiwa nyuma kidogo wakitazama upande wa kushoto

Kundi la watu limevaa mavazi kamili ya ulinzi kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Mavazi meupe ya mwilini, glavu, buti na kofia zenye neti za kuzuia kuchomwa na nyuki. Wamesimama pamoja wakijiandaa kuingia kwenye mizinga.

Mtu akiwalisha mbuzi ndani ya banda la mbao lenye paa ya bati, mtu huyo anashikilia tawi lenye majani na matunda madogo, huku mbuzi wakinyoosha shingo kwa hamu kulifikia.

Bata na kuku wa rangi na maumbo mbalimbali wamekusanyika kwenye ardhi ya udongo wakitafuta chakula, baadhi ya bata ni weupe wengine wana manyoya meupe na meusi, huku kuku wakiwa na rangi mchanganyiko kama nyeusi na kahawia.

Bata weupe na wa rangi mchanganyiko, wamekusanyika pembezoni mwa bwawa dogo la maji, huku mmoja akiongelea. Bwawa limezungukwa na kingo za zege na uzio wa waya unaoonekana nyuma.

Ndani ya banda kubwa la kuku, mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani amepiga magoti akiwachunguza kuku wengi wa rangi ya kahawia. Banda hilo linamuundo ya mbao na wavu wa chuma, likiwa na vyumba mbalimbali kwa ajili ya ufugaji.

Banda la kuku lenye vizimba vilivyopangwa kwa safu na ngazi, kila kizimba kina kuku kadhaa vichwa vyao vikitoka nje kupitia nafasi za kulishia, wafanyakazi wawili wanaoelekea wakihudumia kuku mmoja akiwa karibu na vizimba.

Kundi kubwa la vifaranga wa bata waliokusanywa ndani ya kontena la plastiki jeupe, vifaranga hao wana rangi za njano na baadhi wana madoa ya kahawia kila kifaranga amewekewa tagi kwa ajili ya utambuzi au ufuatiliaji wa kiafya.

Mfugaji aliyevaa koti la kijani na suruali ya samawati amesimama mbele ya kundi kubwa la bata weupe, mfugaji ameshika fimbo yenye gunia la kijani kwa ajili ya kuwaelekeza na kuongoza bata hao.

kuku wa kienyeji na wakisasa wakichanganyika kwenye eneo la nyasi kuna kuku weupe na wengine wa rangi ya kahawia, wakitafuta chakula aridhini mazingira hayo ni ya huasilia yanaonyesha mfumo wa ufugaji huria.

Pakiti za mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mbegu hizi ni za mazao mbalimbali. Kama nyanya, pilipili hoho, nyanya imechorwa kwenye pakiti moja. Mazao yote yamechorwa mbele kuonyesha hali ya hizo mbegu zitakavyokuwa zikistawi.

Rafu ya mbegu za "Vuna" zikiwa zimepangwa kwa uangalifu dukani, kila pakiti ina picha ya mboga husika na jina lake kama vile giligilani ya kilimo, pilipili.

Pakiti mbalimbali za mbegu za mboga zilizopangwa kwenye rafu ya duka, mbegu hizi ni za kampuni ya VUNA. Zinajumuisha aina mbalimbali kama; pilipili hoho, kabichi na bamia.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi, likiwa na mistari ya mimea changa inayoota kwenye udongo uliohifadhiwa vizuri, kila mstari wa mmea umewekewa bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, teknolojia inayosaidia kupunguza matumizi ya maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Kopo la mbegu limepambwa kwa picha ya majani mabichi ya dania yakionyesha ubora wa zao linalotarajiwa, kopo ni la chuma lenye lebo ya kijani na manjano na limewekwa juu ya rafu ya mbao.

ndani ya chafu kubwa lenye paa la vioo na muundo wa chuma mimea michanga imepangwa kwa safu nadhifu, katika vyombo vidogo mwanga wa asili huingia kwa urahisi ukisaidia ukuaji wa miche, mfumo wa umwagiliaji na feni za hewa imewekwa ili kuthibiti hali ya mazingira.

Pakiti ya mbegu za kabichi kutoka kampuni ya "EA mbegu" imechorwa kwa rangi ya kijani na manjano, ikiwa na picha ya kabichi lililokomaa, katikati, mbele ya pakiti hiyo.

Pakiti ya mbegu za binzari, pakiti ina picha ya majani ya binzari yenye umbo pana na rangi ya kijani kibichi, uzito wa mbegu ni gramu kumi ikionyesha kiasi kilichofaa kwa upandaji wa nyumbani au bustani ndogo.

Jamii imejikusanya kwenye eneo la wazi wakihusika na shughuli ya usambazaji au uchakataji wa mazao ya nafaka watu wamesimama nakuketi karibu na magunia yaliyopangwa kwa safu.

Kopo nne za mbegu zinapangwa juu kwa safu, kila mbegu ina picha ya majani mabichi ya terere, mbegu hizi huuzwa kwa wakulima wa mboga wanaotafuta mazao ya haraka yenye lishe bora na uwezo wa kustahimili hali zozote za hewa.

Pakiti ya mbegu za "brokoli''. Juu ya pakiti, kuna picha, katikati yake ni brokoli iliyoiva. Pakiti ina rangi ya njano na mipaka ya kijani. Uzito wa mbegu ni gramu kumi kwenye kona ya chini ya kulia.

Mbegu na nafaka mbalimbali. Zimepangwa kwenye bakuli za plastiki juu ya meza. Kila moja ikiwa na lebo ya rangi inayoonyesha jina lake. Mpangilio huu unaonyesha wingi wa aina za mazao, kutoka kunde hadi nafaka mbalimbali.

Kundi la watu wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kupanda miche yenye vitanda vya bustani vilivyojaa udongo. Kila mtu anashiriki kwa makini akiweka miche midogo kwenye nafasi zilizotayarishwa huku vitanda vya bustani vikiwa vimepangwa kwa mstari na kuonyesha mpangilio mzuri.

Mimea changa imepandwa kwa safu kwenye udongo uliondaliwa vizuri huku bomba za umwagiliaji wa matone zikikimbia sambamba na mistari ya mimea. Mfumo huu husaidia kupunguza matumizi ya maji.

Masanduku yaliyojaa makopo ya nyanya yaliyoifadhiwa kila sanduku lina makopo mengi yenye lebo za nyanya nyekundu. Madhari hii inaonesha maandalizi ya usambazaji wa bidhaa ya chakula kilicho hifadhiwa na mbegu za kilimo.

Vishubaka vingi vya miche ndani ya banda la kuoteshea mimea, kila kishubaka kina miche midogo iliyopandwa kwa mpangilio wa grini, ikionyesha hatua za awali za ukuaji, kuna vijiganga vyeupe vilivyowekwa kwenye udongo katikati kila kishubaka kinatumia kutambulisha aina ya mmea.

Pakiti ya mbegu za nyanya, pikakti hiyo ina picha ya nyanya tatu nyekundu na maandishi yanayoonesha uzito wa mbegu kwa gram ishilini na tano. Muundo wa pakiti ni wakijani na rangi ya dhahabu.

Paketi ya mbegu za nyanya lenye picha ya zao hiyo katikati ya bidhaa hiyo, mbegu hizi ni chotara za kizazi cha kwanza zikilenga uzalishaji wa nyanya bora na zenye mavuno mengi.

Paketi za mbegu za maua zilizopangwa kwenye rafu, mbegu hizi ni za maua zenye rangi mbalimbali kama maua meupe, maua ya rangi ya chungwa na maua ya rangi ya manjano na pamoja na maua ya zambarau. Hili ni duka la pembejeo za kilimo.

Duka la pembejeo za kilimo likiwa na mifuko ya mbolea na mbegu mbalimbali mezani kwenye rafu, kila mfuko una lebo yenye maandishi na nembo ikionesha aina tofauti ya bidhaa hizo.

Pekiti ya mbegu ya mnavu pia unaojulikana kama manangu , chini ya pakiti kuna maandishi ya lugha mbalimbali yanayo maanisha mbegu za mboga.

Magunia makubwa ya kitani yaliyojaa nafaka na kunde mbalimbali, kila gunia limefunguliwa juu likionyesha mazao kama choroko, dengu nyekundu, maharage meupe, mbegu nyeusi na nafaka za njano.

Mmea unaochipua katika shamba lililowekewa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, ambao mabomba hupita katikati ukimwagilia maji kwa matone kwenye mizizi, kuhakikisha kwamba maji yanafikia mmea, ili upate ukuaji mzuri.

Pakiti mbalimbali za mbegu zilizopangwa kwa ustadi kwenye meza katika mazingira ya maonyesho ya kilimo, mbegu hizo ni za jamii ya kunde na nafaka mbalimbali kama mbaazi.

Hatua ya awali katika kilimo ambapo mimea midogo imeanza kukua katika makontena meusi, hatua hiyo huchunguzwa kwa umakini ili kuhakikisha ukuaji na ustawi mzuri wa mimea hiyo.

Sehemu ya ndani ya duka la nafaka ambapo kuna magunia mengi yaliolyojaa bidhaa mbalimbali kama mchele ,ngano na shariri, Kila gunia limewekwa bango linaloonyesha bidhaa inayouza na bei .

Mimea michanga inayofanana na mahindi, imepandwa katika mistari iliyopangwa vizuri kwenye shamba linalotumia mfumo wa kisasa cha umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi la umwagiliaji limewekwa ardhini kati ya mistari ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Mbwa amelala kwa utulivu ndani ya nyumba ya mbao, iliyojengwa kwa umbo la paa la mteremko, nyumba hiyo imewekwa nje juu ya nyasi, na ina nafasi ya kutosha kwa mnyama huyo kupumzika.

Mtu mmoja amesimama kwenye eneo la wazi akiwa na mbwa kadhaa, mbwa hao wanatembea na kuingiliana kwa utulivu wakionyesha mafunzo na uhusiano mzuri wa mlezi wao.

Mbwa wawili wapo ndani ya kizimba cha nje, kilichozungushiwa uzio wa chuma na mbao kwa ajili ya faragha na ulinzi. Ndani kuna ndoo ya chuma kwa ajili ya maji na chakula ikiashiria ni utunzaji wa kila siku.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao lina paa la bati na mlango wa wazi, mbwa mweusi mwenye madoa ya kahawia na kola nyekundu amesimama ndani ya banda, akitazama nje kwa utulivu.

Mbwa mdogo mwenye manyoya meusi na meupe na madoa yakung'arisha, akihidumiwa na mtaalamu aliyevalia fulana nyeupe na eproni nyeusi.

Mbwa wawili walio pumzika ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao za kupakia mizigo, sakafu imefunikwa kwa zulia laini na mbwa wako katika hali ya utulivu na starehe.

Ndege mkubwa mwindaji ametua juu ya tawi la mti usio na majani, akitazama kwa makini mazingira yanayomzunguka. Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wake ni ya kahawa iliyokolea na huku sehemu ya chini ikiwa nyeupe yenye madoadoa meusi.

Safari ya farasi katikati ya msitu, farasi hao wanapita katika njia ndogo iliyojipenyeza Katikati ya msitu wenye miti mirefu na membamba. Majani yalilyo kauka yemetanda ardhini.

Mnyama mwenye manyoya meusi na ndevu za kijivu yuko katika majani marefu na mashua ya kijani kibichi nyuma ni mazingira ya yenye asili au bustani ya wanyama.

Tai wa Afrika akiwa ametua juu ya tawi la mti, tai huyu ana kichwa, shingo na kifua vyeupe, vinavyotofautiana na mabawa na mwili wake wa kahawia, miguu yake ni ya manjano na mdomo wake ni mrefu na wenye ncha kali.

Kundi la tembo wakiwemo wakubwa na watoto limekusanyika kwa karibu katika mazingira ya asili yenye udongo wa rangi ya udongo mwekundu, na uoto wa kijani tembo hao wamefunikwa na vumbi la udongo jambo linalowasaidia kuwalinda dhidi ya jua na wadudu.

Mtu amesimama kando ya uzio wa mbao akimlisha twiga kwa mkono, twiga huyo ameinama kwa upole ili kufikia chakula huku twiga wengine wawili wakiwa nyuma wakisogea karibu.

Mamba mkubwa amelala nusu ndani ya maji ya kina kifupi, kando ya mto wenye matope. Mwili wake umejikunja, huku kichwa kikiwa kimeelekezwa upande wa kulia wa picha. Mandhari ya nyuma inaonyesha mto mpana, miti, na uoto wa asili kando ya kingo.

Ndege wa aina ya Karani mwenye muonekano wa kipekee. Ana manyoya marefu ya kijivu mwilini na kichwani, pamoja na manyoya meusi yanayochomoza nyuma ya kichwa kama kalamu. Uso wake una rangi ya machungwa na nyekundu, na mdomo uliopinda.

Twiga mwenye madoa ya kahawia juu ya ngozi ya manjano akiwa amenyoosha ulimi wake mrefu kuelekea kamba nene ya kuzuia twiga, amesimama juu ya njia ya udongo mazingira ya nyuma ni ya nyasi kavu vichaka na misitu.

Mtu anamlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa kubwa ya plastiki, ishara ya uangalizi wa karibu na wa kibinadamu katika makuzi ya wanyama pori. Mtu amevaa jaketi la kijani na kofia nyeupe anampa tembo maziwa.